Wanafunza wako uwanjani kuashiria hii ni siku ya michezo shuleni, kuna wale waliokaa kwenye viti ambao ni watazamaji, kuna wale wanaokimbia kana kwamba wako katika mashindano kweli wote wakona furaha kuashiria hii ni siku ya furaha.